Nguzo ndefu imesimamishwa katikati ya eneo ambalo kuna majengo yasiyomaliziwa. Imeshikilia kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiasi cha umeme kinachopita na juu yake kukiwa na nyaya nyingi za umeme zinazopitisha nishati hii muhimu kwenye sehemu mbalimbali za miji.

Nguzo moja imesimama imara nnje ya eneo lililofunikwa kwa mabati, ambapo ndani yake kuna minara mingi iliyoshikilia nyaya za umeme ili kusambaza nishati hii muhimu kwenye viwanda na sehemu za makazi kwa ajili ya watu.

Eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya kuweka mifumo imara na mashine za kuzalisha kupima na kusambaza umeme na wafanyakazi wakiwemo eneo hilo ili kusimamia shughuli zote zinazoendelea.

Minara mikubwa mirefu na imara, imesimamishwa kwenye eneo ambapo kuna udongo na majani madogo ya kijani kibichi. Imeshikilia nyaya za umeme ili kupitisha nishati hii muhimu, kwenye sehemu ya makazi kwenye sehemu mbalimbali za nchi.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme karibu na maji, kina majengo mengi ya viwanda na mitungi mikubwa inayodumu, na nyaya zitakazo tumika kupitisha umeme na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya miji.

Wafanyakazi wa TANESCO waliovaa sare wakiwa kwenye eneo la kazi, wanaunda miundombinu na kuboresha nyaya, ili umeme uweze kufika kokote unakohitajika kwa wakati sahihi.

Eneo maalum lenye mifumo na ajengo kwa ajili ya kutengeneza na kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali. Eneo lina anga la blue lenye mawingu mazito. Chini limetengenezwa kwa chuma zilizona sishua kwenye zege zito lililokauka.

Eneo kubwa lenye miundombinu na minara tofauti inayotumika kwenye kueneza nishati ya umeme nchi nzima. Hapo kuna mashine nyingi na mifumo inayotumia maji ili kuanzisha umeme kupita kwenye maeneo mbalimbali.

Gari jeusi limesimama karibu na alama ya pundamilia iliyochorwa katikati ya barabara ya lami, sehemu hii watu hutumia kwenye kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kufanikisha shughuli zao.

Alama maalumu inayotumika kwenye barabara, imechorwa mtu akiwa anafanya kazi ya kuchota kifusi. Hii inatumika eneo ambalo kuna wafanyakazi wanaoendelea na zoezi la kiufundi kwenye sehemu ya barabara.

Barabara kubwa kwenye eneo la mji yenye magari na majengo marefu, ambapo kuna miti upande wa kulia na kushoto wa barabara na ishara za barabara zikionekana kuonyesha maelekezo na onyo ili watu wasipate ajali.

Barabara ya lami kwaajili ya usafirishaji wa magari, pikipiki na vyombo mbalimbali vya moto vinavyo pita yamewekwa kwenye hali safi, kwa pembeni kuna barabara za wanaoenda kwa miguu ili kwenda na kurudi kwenye majengo ya miji iliyoko mbele.

Barabara kubwa za kisasa zenye mapana marefu na madaraja yaliyopita juu, ili kuruhusu magari na vyombo mbalimbali vya usafiri kwa ajili ya kupitisha mizigo na watu kutoka maeneo mbalimbali ya miji.

Watu watatu wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa inayofanya huduma ya usafirishaji, mmoja akiwa amevaa kofia ya pikipiki ya kijani na ameketi juu ya pikipiki mwingine anaongea kwenye kipaza sauti na wa tatu amevaa mavazi ya bluu na kofia ya kijani.

Gari ndogo nyeupe kwa ajili ya usafiri wa abiria imeandikwa maneno "haraka haraka", ina milango miwili kwenye upande mmoja yenye vioo vyeusi, ina matairi kwa ajili ya kutembelea na taa zinazomulika wakati wa usiku.

Dereva wa chombo cha moto aina ya pikipiki akiwa ndani ya koti la kijani na kofia ya kijani. Mkono mmoja ameshika chombo chake cha moto na upande mwingine akiwa ameshika kofia kwa ajili ya abiria.

Barabara pana yenye njia nyingi ikiwa na msingamani wa Barabara zinazoelekea njia zote mbili chingi ya anga la mawingu mepesi. Magari mengi yamejaa yanapita huku pikipiki zikionekana pembeni. Upande mmoja wa barabarani kuna njia ya watembea kwa miguu iliyotengenezwa vizuri.

Mfanyakazi amesimama nyuma ya gari maalum kwa ajili ya kukusanya taka kuziondoa kwenye makazi ya watu na kupeleka kwenye dampo, ili kufanya usimamizi bora atka zisiweze kuzagaa kwenye mazingira.

Usimamizi wa taka za plastiki yaani vijiko na vibakuli vya kulia barafu, na chupa yaani makopo ya kisasa ya kulia juisi na kahawa; yakiwa yamekusanywa pamoja ndani ya rambo nyeusi.

Usimamizi wa taka ambazo zimewekwa kwenye mifuko ya lambo nyeusi na kuwekwa kwenye mapipa yaliyokusanywa pamoja tayari kwa kuondolewa kwenye eneo la makazi na kupekekwa kwenye dampo.

Rundo kubwa la taka, zilizokusanywa na kuwekwa kwenye mifuko vya rangi nyeusi, zimekusanywa pamoja, tayari kwa ajili ya kuchukuliwa na kupelekwa dampo ili kuacha mazingira safi na salama kwa ajili ya makazi ya watu.

Sehemu maalumu kwa ajili ya kutupa taka, na malori matatu ya kupakua na kupakia, na watu na wafanyakazi wakiwa wanashughulikia plastiki pamoja na vingine kwenye eneo hilo.

Watu wa kike na wa kiume, wakiwa katika mizunguko yao mbalimbali ya miji. Na mmoja wao ameshika ufagio uliotengenezwa kwa kutumia chelewa na mpira na fimbo. Akiwa anafagia ili kuweka usimamizi mzuri wa taka katika eneo hilo.

Gari maalumu kwa ajili ya kubeba, kupakia na kupakua taka limesimama karibu na makazi ya watu Wafanyakazi wawili waliovaa nguo za bluu, wamebeba kiroba na kukiingiza ndani ya mgodi. Hawa wanaofanya kazi hiyo wanasaidia mazingira kuwa safi na kuondoa uchafu ili watu waweze kuwa na afya njema.

Kikundi cha wafanyakazi wakiwa kwenye shughuli ya usimamizi wa taka, wakizikusanya kuweka kwenye viroba na kupakia kwenye gari ndogo iliyosimamishwa pembeni. Hii inahamasisha usafi na huleta afya kwa wakazi wa eneo hilo.

Kikundi cha vijana watano wakiwa kwenye zoezi la kukusanya taka zilizowekwa kando ya barabara, mmoja ameshika fagio mwingine ameshika chepe ili kuzikusanya na mwingine ameshika kiroba ili kuzitia humo.

Mashine ya kuchakata taka ikiwa ndani ya kiwanda, taka nyingi zikiwa kwa chini hasa za plastiki, na nyingine zikiwa kwenye mikanda husafirishwa kuja chini.

Daraja lililowekwa maalumu ili kutenganisha maji machafu mbali na taka kama vile: chupa, mifuko, plastiki na makaratasi, ili kuweka usimamizi mzuri wa taka katika eneo la dampo.

Sehemu ndogo katikati ya kuta mbili, iliyojaa uchafu ambao umewekwa hapo kwa mda mrefu. Kuna nywele za bandia, mifuko, karatasi na plastiki; inatakiwa kukusanywa ili kuweka mazingira kwenye hali safi.

Pipa kubwa la rangi ya kijani la kuwekea taka na uchafu uliokusanywa pamoja na kuwekwa kwenye rambo nyeus. Hii ni njia bora ya kusafisha mazingira na usimamizi wa taka kwenye hali ya usalama.

Gari aina ya tipa limesimama nje ya mjengo ambapo kwa nyuma yake kuna tenki kubwa lenye rangi ya bluu kwa ajili ya kuweka maji safi na kuyasambaza kwenye sehemu mbali mbali yanapohitajika kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Tenki la maji limewekwa juu ya mnara wa chuma lengo likiwa kurakisha maji yanayotoka kwenye shinikizo la kutosha kuelekea kwenye mabomba ya matumizi ya majumbani au kilimo. Mfumo huu unatumika sana kwenye majengo na maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maji moja kwa moja.

Gari kubwa aina ya tipa limebeba tenki la maji likiwa nje ya mjengo, katika kazi ya kusafirisha maji katika maeneo mbali mbali ili kupata maji yakunywa, yakusafisha pamoja na viwanda.